Kijana mmoja ameketi kwenye kiti kirefu, kwenye meza ndefu na anatumia kompyuta ya Apple. Amevaa fulana ya kijani na kaptura. Nyuma yake kuna rafu kubwa ya mbao iliyojaa vitabu na vitu vingine vidogo vidogo.

Darasani au chumba cha kompyuta, wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye meza na kompyuta. Baadhi ya wanafunzi wameonyesha mikono yao ikionyesha kuwa wanajibu swali au wanawanataka kuuliza swali. Mbele kuna mwalimu au mhifadhiri anayefundisha na ubao wa scrini nyeupe inaonekana nyuma yake. Mazingira yanaonekana kuwa ya kujifunza.

Kusoma na kujifunza ni muhimu sana kwa maendeleo ya mtu binafsi na jamii. Teknolojia inafarashisha upandaji wa elimu, ikiruhusu watu kujifunza wakati wowote na mahali popote. Vyuo vikuu ni taasisi za elimu sasa zinatoka kozi mbalimbali mtandaoni, zikiongeza fursa za kujielimisha.

Elimu mtandaoni imekuwa gumzo muhimu katika kuhakikisha upakatanaji wa masomo kwa wingi. Kwa kupitia majukwaa ya kidigitari, wanafunzi wanaweza kujifunza kutoka popote walipo kwa wakitumia vitabu vya video mbalimbali.

Elimu ya mtandaoni, imekua marufu sana. Ikiwapo, furusa wanafunzi wakijifunza kutoka popote walipo. Teknolojia inawezesha upatikanaji wa rasili mali nyingi za kujifunzia. Ikiwemo vitabu vya kielektronikia na vidole za masomo . Wanafunzi wanatumia kompyuta zao kufanya utafiti kuasilisha kazi.

Mtoto wa shule akitumia kompyuta kibao kwa ajili ya kujifunza. Mtoto huyu anakaa mezani na anaonekana kuangalia kwa makini skrini ya kifaa hicho ambacho kinaonyesha mandhari ya kielimu kama vile masomo.

Mwalimu akiwa darasani pamoja na wanafunzi wake wote wamevaa sare za shule. Wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato ambayo mwalimu anawaonyesha kitu. Wanafunzi wanaonekana kuwa na hamu ya kujifunza.

Mzee akiwa ameketi mezani akifanya kazi kwenye komputa mpakato, amevalia miwani na shati ya bluu na anaonekana kuwa makini na kazi yake amebeba kalamu mkononi huku akitazama kwenye laptopi kwa...

Mchoro wa wanafunzi akijifunza kupitia kompyuta. Mwanafunzi ameketi mezani akiwa na laptopu huku kwenye skrini kubwa mbele yake kuna mchoro wa mwalimu akifundisha. Kuna maandishi, vielezo na vitu vinavyoonekana kwenye skrini hiyo.

Watu wanatumia kompyuta mpakato wakiwa wameketi kwenye dawati. Mikono yao iko kwenye kibodi wakichapa. Inaonyesha kwamba wako kwenye shughuli za kujifunza kazi au mafunzo ya teknolojia. Wanaonekana kuwa makini na kujihusisha moja kwa moja na wanayoyafanya.

Watu watatu wakiwa katika mazingira ya ofisi au darasa la teknolojia. Wote wanaonekana kuwa na umakini mkubwa wakifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Mwanamke aliye katikati anaonekana kuandika kitu kwa kibodi huku wanaume wawili waliomzunguka wakitazama kwa makini.

Kompyuta ya mezani ikiwa imewashwa na kwenye skrini yake kuna mwalimu aliyevaa suti ya bluu akiwa mbele ya ubao wa maandishi akifundisha somo linalohusiana na hesabati au fizikia. Kuna maandishi ya hesabu kwenye ubao hii inaonyesha kuwa darasa lime endelea kwa njia ya mtandaoni.

Watu wakiwa wamekaa kwenye meza ya ofisi wakijadiliana . Mwanaume aliyevaa shati jeupe anaonekana akiwaonyesha kitu kwenye kompyuta mpakato, huku wanawake wawili walioko upande mwingine wakitabasamu na kuonyesha kuvutiwa na maelezo haya.

Tunaangalia ukurasa wa programu mtandaoni kuhusu elimu ya kidijitali. Kwenye picha tunaona kompyuta mpakato au ambayo umechukua umbo la kitabu kikubwa na juu yake kuna wanafunzi mbalimbali wakiwa wanasoma na kujifunza kupitia mtandao.

Mwanamke anayeshiriki mawasiliano ya video kupitia kompyuta yake mpakato. Anaonekana kuwa kwenye mazingira ya nyumbani au ofisi akiwa ameketi mezani na vitabu pamoja na daftari mbele yake.

Mvulana kijana ameketi mezani akiwa anatumia kompyuta mpakato. Amevaa fulana ya kijani na amevaa vichwa vya sauti vyeupe akionekana kuwa makini na kile kinachoendelea kwenye skrini ya kompyuta. Pembeni yake kuna daftari au kitabu kikubwa.

Wasichana kadhaa waliovaa hijabu wakikaa darasani na kutumia vishikwambi wameketi kwa furaha wakitabasamu na kuangalia vifaa hivyo vya kidijitali wakionekana kushughulika na masomo au mafunzo ya kiteknolojia.

Unaweza kusoma kwa mtandao na kufahamu chochote hujui kwenye mtadao. Kusoma kwa mtando kunasaidia watu wengi kwasababu hupotezi muda kwa kusafiri kuenda darasani na pia unaweza fanya mikutano nyumbani bila kuenda kwenye ofisi.

Shule nyingi zina mabweni kwa ajili ya wanafunzi. Mabweni yamepangwa kwa utaratibu na yana vitanda vya ghorofa. Kuna nafasi ya kutosha kwa ajili ya wanafunzi kulala na kupumzika.

Watu wawili wanacheza badminton ndani ya ukumbi. Mchezo wa badminton unahitaji wachezaji wawe na wepesi na usahihi. Wachezaji wamevaa nguo za michezo zinazoruhusu kusonga kwa urahisi.

Mabweni hutoa mahali pa kulala kwa wanafunzi hasa wake wanaoishi mbali na shule zao. Mara nyingi huwa ni vitanda vya ghorofa ili kuokoa nafasi. Dawati ni vitu huwekwa kwa ajili ya kusomea na kufanya kazi za shule.

Wanafunzi wengi wanalazimika kuishi katika mabweni kutokana na umbali wa nyumba zao na shule. Vitanda vya ghorofa husaidia kutumika nafasi vizuri katika vyumba vidogo. Mazingira ya mabweni yanaweza kuadhiri ustawi wa wanafunzi na matokeo yao kwa kitaaluma.

Maktaba ya umma nchini Kenya zinapanua wingi wa maarufu ya wananchi zikitoa rasilimali nyingi za kusoma na kujifunza. Wanafunzi wanatafiti hupenda kutumia maktaba kwa sababu ya utulivu na upitanaji wa vitabu vingi vinavyosaidia katika masomo yao.

Cheerleaders wamevaa sare nyekundu na nyeusi. Kundi hili linaonekana kuwa na furaha na linafanya mazoezi ya kucheza. Mchezo wa kucheerleader unahitaji nguvu na uratibu.

Chumba kidogo, kina dirisha linaloruhusu hewa kuingia. Kuna kitanda kimoja na kabati ndogo ndani ya chumba. Chumba kinaonekana safi na kimetunzwa vizuri.

Bweni ambalo lina vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa mpangilio ndani ya chumba kulala. Vitanda hivi vina mashuka ya aina tofauti, na nguo zimeonekana kuning'inizia pembeni.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea ndani ya ukumbi wa michezo. Timu mbili zinashiriki, moja ikiwa na sare nyekundu na nyingine jeupe. Mchezaji wa timu ya sare nyekundu yuko hewani akirusha mpira kuelekea kikapuni kwa lengo la kufunga point .

Mashindano ya kuogelea yakiendelea kwenye bwawa la kuogelea. Washiriki wamevaa mavazi maalum ya kuogelea na wanaonekana wakiruka ndani ya maji kwa wakati mmoja, ishara kwamba mashindano yameanza rasmi.

Chumba cha mabweni, kilichojaa vitanda vya ghorofa. Vitanda hivi vina sura ya kawaida ya mabweni ya shule, taasisi za mafunzo au kambi. Kila kitanda kina godoro na baadhi vina mashuka au blanketi zilizokunjwa vizuri, vikisubiri kutumiwa. Dirisha lenye pazia linaonekana upande wa kushoto.

Chumba cha kulala ambacho kimepangwa vizuri na kuandikaliwa kwa usafi. Kuna kitanda kimoja kikubwa kilicho funikwa kwa shuka jeupe na safi na mito miwili iliyo pangwa vizuri. Dirisha upande wa kushoto ina furahisha mwanga mwingi kuinginia ndani ya chumba.

Vijana kadhaa wakicheza mpira wa miguu katika uwanja wa wazi. Wamevalia mavazi ya kawaida ya michezo na wengine wanaonekana wakiwa wanakimbia huku wengine wakisimama wakifuatilia mchezo. Uwanja umezungukwa na miti mingi ya kijani.

Chumba cha kulala ambacho kina vitanda vya ghorofa. Inaonyesha mazingira ya bweni au hospitali ambao huenda na wanafunzi. Kila kitanda kina godoro, mto na shuka zenye rangi tofauti.

Msichana aliyesimama ndani ya makitaba amevaa blausi nyeupe na suruali nyeusi, na anashika vitabu mkononi, huku akisoma kwa makini. Anaonekana kusimama juu ya ngazi fupi, akifikia vitabu vilivyo juu ya rafu. Maktaba imejaa vitabu vya aina mbalimbali, ikionyesha mazingira ya kujifunza yaliyo na rasilimali nyingi.

Wanafunzi wakiwa ndani ya darasa kubwa wameketi kwa utulivu kwa madawati yao wakiwa katika mitihani au mazoezi maalum. Wanafunzi wamevaa sare za shule baadhi yao wakiwa katika sare za bluu na wengine katika sare za rangi samawati.

Darasa la kompyuta ambapo wanafunzi wanajifunza kutumia teknolojia. Tunaona kundi la wanafunzi walioketi mbele ya kompyuta zao wakiwa makini wakifuatilia mafunzo. Mwalimu aliyesimama amevaa shati ya mistari, na anaonekana akimsaidia mwanafunzi mmoja, kwa karibu.

Basi la shule ya upili ya wasichana ya Nairobi, basi hili ni la rangi ya manjano ambalo ni rangi ya kawaida inayotumiwa kwa magari ya shule kwa sababu huonekana kwa urahisi barabarani, limeandikwa mbele juu ya basi na pia jina la shule limeandikwa pembeni ya basi, basi liko kwenye barabara au maegesho.

Mkutano au kongomano, linaloendelea ndani ya ukumbi mkubwa wa kisiasa. Watu wengi wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu, vilivyopangwa kwa mpangilia na mviringo au mteremko.

Ufundi wa umeme unahitaji makini makubwa na uvumilivu. Vijana wengi wanajifunza ujuzi huu muhimu wa ajili ya baadae. Zanaa maalum hutumiwa kutengeneza na kukarabati vifaa vya elektroniki.

Watoto watatu wadogo wa kike. Wenye asilia tofauti za kikabila. Wakiwa wameketi pamoja, kutabasamu mbele ya kamera. Mtoto wa kushoto, ana nywele nyeusi zilizosokotwa. Yule wa kati ana nywele za dhahabu na yule wa kulia ana nywele nyeusi.

Kijana mmoja ameketi kwenye meza na anatumia kompyuta ndogo. Amevaa fulana ya rangi ya machungwa na anaonekana kujishughulisha na anachofanta kwenye kompyuta. Nyuma yake kuna rafu zilizojazwa vitabu.

Michezo ya sanaa huwapa watoto fursa ya kujieleza na kukuza ubunifu wao. Rangi huleta furaha ya uhai katika maisha ya watoto wadogo. Kucheza na rangi ni njia nzuri ya kufundisha watoto kuhusu rangi na maumbo mbalimbali.

Watoto wenye ulemavu wa kuona wanapata fursa ya kusoma kupitia mifumo ya braille . Elimu jumuishi linahakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake ya kujifunza. Walimu wanatumia mbinu mbali mbali kuwafundisha wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Teknolojia imerehisisha kazi nyingi ikiwemo uwezo wa kufanya kazi ukiwa popote, hata nyumbani. Watu wengi sasa wanategemea kompyuta na intaneti kwa ajili ya shughuli za za kila siku, iwe ni masomo au kazi.

Shule nyingi nchini Kenya zimeanza kuweka mikakati ya kuhakikisha wanafunzi wenye ulemavu wanapata elimu sawa na wenzio. Matumizi ya teknolojia yanarahihisha masomo ya wanafunzi ikiwemo wale walio na mahitaji maalum.

Mtoto ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa kimwili ameketi kwenye kiti maalum cha kusaidia mahitaji yake. Yuko darasani, mbele yake kuna daftari lililo na mchoro wa uso wa mtu unaoonyesha hisia. Mtoto huyu anaonekana kuwa anafikiria au amezama katika mawazo huku akiguza mdomo wake kwa vidole.

Watu wawili wakiwa kwenye warsha ya usalama au kazi ya mkono. Mwanamke aliyevaa fulana ya nyeupe na aproni nyeusi, unaonyesha mifano ya kifaa cha sehemu ya kazi kwa mwanamume aliyevaa blausi ya blue na aproni ya kahawia. Mwanamume huyu anashika kompyuta kibao na anaonekana kuskiliza kwa makini.

Wanfunzi walioketi sakafuni wakisoma. Mbele kabisa kuna msichana aliyeketi na kuvaa miwani ya giza. Hii inaashiria kuwa huenda ana uoni halifu au ni kipofu.

Kijana akiwa ndani ya jengo la kisasa pengine chuo au maktaba. Amevalia fulana ya manjano na kubeba begi la mgongo pamoja na daftari na vitabu mkononi. Anaonekana kama mwanafunzi anaye jiandaa kwa masomo au anaelekea darasani.

Mvulana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa pamoja na mwanamke anayesoma kitabu au kadi kwa furaha. Wote wanatabasamu, ishara kwamba wanashiriki wakati mzuri wa kujifunza na kuzungumza.

Mvulana mdogo aliyevaa fulana ya rangi ya waridi na miwani ya rangi ya zambarau, anacheza kwa furaha na kifaa cha kuchezea cha watoto ambacho kina waya zilizopindika zenye rangi tofauti na vipande vya plastiki, au mbao vya kuzungusha kwenye hizo waya.

Mwanamke mmoja aliyeketi mezani akiwa anafanya kazi au kusoma. Mbele yake kuna kompyuta mpakato iliyowashwa na yeye anaandika kitu kwenye daftari au kutumia kalamu. Anaonekana kuwa makini na mwenye kuzingatia kile anachofanya.

Wasichana wawili wakiwa kwenye maktaba. Msichana mmoja anakaa kwenye kiti cha magurudumu kinachotumia umeme. Huku mwingine amesimama karibu naye. Wote wawili wanaonekana kuzugumza kwa furaha wakitazama kitabu labda wakijadili au kuchagua kitabu cha kusoma.

Tukio la darasani ambapo msichana mmoja ameketi kwenye dawati akitumia mashini ya kichapisho maandishi na nukta nudu. Inaonekana kuwa ni mwanafunzi mwenye changamoto ya kuona anayejifunza au kufanya kazi ya darasani kwa kutumia vifaa maalum.